Kuna wanawake watatu, ambao wamesimama wakishikilia karatasi. Pia wamefunga vichwa vyao kwa kitambaa. Kando yao kuna mwanamke aliyeketi chini, akitoa maelezo kupitia kwa karatasi. Kando yao nyuma ya mwanamke huyu, kuna mwanaume na mwanamke aliyesimama.